Mgonjwa tunaona daktari watatu amefunika kila mahali amefunika kichwa, mdomo yao kuna mgonjwa tu pia mwenye amelala ameangalia juu amefungua mdomo, daktari anakaa kuwa ni kama anashika mdomo yake ni kama anaona meno ya huyu mgonjwa.

Tumeonyeshwa mama, Mama mwenye amesimama anaonekana kupanga laini ya maji, Kuna mitungi mingi zenye zimepangwa kwa laini tena kuna watu ambao wako kando kando wenye wanasimama.

Inaonyesha mama na mzee, mzee mwenye anaonekana ni mhindi. Tena wamesimama karibu na mahali imeandikwa, nyumba ndogo imeandikwa Joe for Fresh Life. Nyuma yao kuna gari imeegeshwa na nyumba mingi za mabati.

Hii ni pakiti ya dawa imeandikwa sana Serum Institute measles, mumps and rubella vaccine serial life dp freeze dried Tracy fats VFS .

Chupa mbili ndogo zenye ziko kwa meza. Zimeonyesha ni dawa tofauti MMR II na ingine imeandikwa Sterile Diluent. Tena kuna pakiti ilio nyuma kidogo nyuma ya hizi dawa imeandikwa MMR II.

Watu wamekaa, kuna mtu amelala ameona juu. Daktari naye pia ana kuna kitu anaingiza kwa mdomo yake nikama anamtolea vitu kwa meno. Mbele yake kuna kitu kama tarakilishi imefungwa, kando yake kidogo kuna kabati yenye iko na dawa.

Naona ni kama kuna mama mwenye ame ni kama anafanyiwa mazoezi na madaktari Huyu mama aliye kaa aliye katikati amevalia kichupi nafikiri zimeekelewa ndio ishike juu. Kando yake kuna wauguzi wawili wamama na nyuma yake ni muuguzi mmoja mwanaume.

Hapa ni chupa ndogo yenye inakaa kuwa na dawa ndani, imeandikwa mmr 2 vaccine, misceles, mumps, rubela , kando yake kidogo kuna sindano pia, hili chupa ndani ya kuna vitu zenye zinakaa povu juu ya chupa hili.

Pakiti zenye zinakaa pakiti za dawa, pakiti tatu. Kuna maandiko zenye zimeandikwa na imeandikwa imefanana. Measles mumps and rubella vaccine kwa pakiti zote tatu juu.

Chupa la dawa, chupa hili limefunikwa vizuri . Imeandikwa juu ya hii kifuniko imeandikwa security seal hapo tena imeandikwa HJN 100 % natural .

Mtoto msichana amekaa juu ya kitanda na daktari amemshikilia mkononi mwake mmoja. Daktari amevalia nguo nyeupe, amevalia tena amevalia tena macho nne yake. Ni kama kuna kitu ana. Ni kama anamuongelesha mtoto akishikilia mkono wake.

Ni chupa la dawa. Kwa hili chupa kuna dawa imetolewa. Huyu mtu ametoa dawa moja kidogo nyekundu, ameshikilia kwa mkono wake ingine. Pia kuna maandishi imeandikwa kwa hili chupa. Imeandikwa Mortin B.

Daktari anaonekana kumwangalia meno ya huyu mgonjwa, huyu mama mwenye amekaa, ameona juu. Tena kando kidogo kuna mwanaume amesimama na tena kando ya huyo mwanaume ni mwingine pia amesimama ako na bag .

Mama amekaa hapa chini mwenye ameshika mtoto wake mchanga mdogo sana, kuna daktari wa afya nampea mtoto chanjo kupitia kwa mdomo, tena kuna wengine wana wamevaa nguo wenye wanafanana na huyu ambaye anampea mtoto chanjo, wamesimama kando ni kama wanapiga picha huyu meno.

Hii ngo'mbe, ngo'mbe yenye amafungua vizuri Kila mahali imefungwa huyu mtu amejifunika Kila mahali pia kuna kitu ameshika kwa mkono yake anaingisa kwa poa wa huyu ngo'mbe.

Hizi nyumba, kuna maji imefurika sanaa. Imefurika. Maji ni nyingi. Nyumba zenye zimejengwa kando kando pia. Tunaona kuna watu ambao wanajaribu kutembelea hii maji. Kuna vitu zimebebwa na maji pia.

Mtoto anaonekana ni mtoto mgonjwa tumeonyeshwa mikono yake na miguu zake kwa hizi mkono kuna vidonda kila mahali tena kwa miguu kuna vidonda kila mahali, kuna miguu zenye zimekuja tu karibu na huyu pia iko vidonda but sio mingi kama ya huyu.

Hapa ni hospitali, kuna mama mjamzito ambaye amesimama, kuna wauguzi wamesimama. Kuna mwenye anakaa kuongea na huyu mama mwenye ako na mimba, tena kando kidogo kuna mama mwingine mwenye anashikilia mtoto, mtoto mchanga, anakaa ni kama anamvalisha nguo, mbele kidogo kuna tarakilishi.

Huyu mwenye amejifunika kila mahali amevalia nguo nyeupe, amevaa mtungi ya dawa kwa nyuma yake ,amemshikilia pia paipu ,anaonekana kunyunyizia dawa kwa hili mimea yenye amesimama karibu naye.

Huyu amevalia nguo yake, amevalia nguo zenye zimefunika kila mahali. Mkono, miguu, hadi na kichwa, mdomo. Tena tunaona kuna kitu yenye amebeba ni kama tangi ya dawa. Anaonekana akinyunyuzia kila mahali.

Huyu ambao wamesimama ni wamama wawili, mmoja ameshika mtungi mwingine ameshikilia ile kitu ni kana kwamba anafanya maji itoke, mwenye ameshikilia pia mtungi ameekelea karibu na ile kitu inaonekana anataka kuchota io maji.

Chupa ndogo ndogo za dawa, kwa chupa iliyo karibu sana ni chupa yenye imeandikwa yellow fever vaccination ,kando ya hii chupa kuna sindano, tena tunaona hii chupa zneye ziko mbali, kuna yenye haina karatasi.

Hapa tunaonyeshwa barabara enye imeharibika ni kama maji imeharibu ile barabara, tunavyo ona maji mingi sana hapo, na barabara imebebwa na maji na imewekwa kando watu wamesimama wakiangalia wengine wakitembea.

Daktari ni daktari ambaye ako na mgonjwa upande mwingine, kuna mashine katikati. Mgonjwa pia anmaonekana nikama anaangaliwa meno vile tunavyoona kwa hili mashine daktari anaonekana anashika na mkono moja macho ya huyu mgonjwa.

Daktari huyu mwenye ameinama karibu na mgonjwa mwenye amefungua mdomo yake wazi. Naye daktari pia ameshika kitu kama sindano kwa mkono yake mmoja. Anaonekana kua kukagua meno ya yule mwenye amelala.

Kuna kijana ambaye amelala chini naye ameonekana amelala kuona juu. Amefungua tumbo yake wazi ni mjamzito. Tumboyake ni kubwa naye ambaye ameinama karibu na yeye ameishikilia hiyo tumbo ni kama kuna kitu yenye anataka kusikia.

Hii chupa ya dawa ndogo nyeupe imeandikwa Azithromycin for Oral suspension, USP ,pia pakiti iliyo kando yake imeandikwa sawa for oral use only ,cherry flavoured .

Hapa kuna mtu amelala ni kama anatolewa kitu kutoka kwa pua. Madaktari wawili, mmoja amesimama tu kando ameshika kiuno anawaangalia. Mwingine ameshika kitu kama sindano, inaonekana ni kama anaiingiza katika pua ya huyu mgonjwa.

Hii kitanda ni mtu mmoja mwanaume amelalia anakaa mgonjwa sana, kichwa yake inakaa kua nikama imepasuliwa ama amepata ajali imefungwa kila mahali pande moja ya kichwa akona sindano pia mkononi, kando yake kuna meza kuna kikombe ya plastiki na sahani ya plastiki.

Chupa ,chupa yenye imefungwa vizuri inakaa chupa ya dawa imekaa karibu sana. Kuna maandiko zimeonekana na kuna zingine ndogo hazijaoenekana Ngiri sugu.

Hili ni chupa, chupa yenye kubwa nyeupe yenye iko na kifuniko pia nyeupe. Mbele ya hili chupa imeandikwa Muarubaini herbal drink Neem na Kilifi. Tena kuna mtu kubwa imechorwa.

Tunaona kuna paipu yenye imetoka kuna moto yenye imetoka tena kuna kitu yenye ameshikilia ni kama anaekelea kwa hili kitu ameshikilia karibu na hii moto yenye inawaka. Kando yake pia kuna wengine wenye wanafanya hivyo hivyo.

Aina za dawa tofauti za dawa, zimeadikwa kwa maaandiko zenye zimeandikwa, tena kuna dawa zenye zimetolewa nje kando, kuna hio ingine mbele kabisa imeandikwa vitamin three B .

Chupa chupa hili ni ndogo, inaonekana ni chupa la dawa. Vile inavyo kuna maandiko zimeandikwa kwa hili chupa single dose 0.5 grams measles mumps, rubella virus .

Daktari mwenye amefungua kichwa yake amefalia tena barakoa lakini ameitoa kando, ameshikilia mtoto mchanga sana anafaa kuzaliwa tu amefunika kila mahali amefunika hadi amefalia kofia.

Muuguzi daktari amevalia nguo nyeupe, amefunga kichwa yake, amefunga mdomo. Meza iliyo karibu na yeye pia kuna chupa mingi, kuna chupa zenye zinakaa ya maji, kuna chupa zenye zinakaa ya dawa na tena tunaona juu yake kwa ukuta kidogo kuna maandishi.

Chupa ya kifuniko ya rangi nyekundu ni chupa la dawa imeandikwa Iron plus doctors recipe, vitamin C + foliate +vitamin B6,B12 tena kuna mahali imeandikwa katikati optimal blood building formula .

Kuna hii meza, ni meza yenye tunaona iko na sindano juu, iko na, tena iko na chupa ndogo ya dawa imeandikwa Polio vaccine injection only . Kando kidogo tena kuna vitu za hospitali

Hapa kuna mikono inaonekana, pia kuna vitu zenye zimeekwa kwa meza zimeandikwa sanitary pads zote zikiwa zimefanana, za kampuni moja pia za rangi moja pia. Zimeekwa zote kwa meza kwa pamoja.

Hili meza ni chupa ndogo, chupa yenye iko na maandiko single dose measles, mumps, rubella virus tena kando kidogo tunaona kuna sindano, sindano hili ndani iko na vitu nyekundu kama damu.

Mama huyu anaonekana anamvalisha mtoto mchanga nguo, ni mtoto mwenye amezaliwa tu , ni mdogo sana kando yake kuna mashine zenye ziko kando yake, mbali kidogo tunaona kuna televisheni yenye inaonyesha.

Tumeonyeshwa chupa nne moja ikiwa imefunguliwa , ingine haijaonekana vizuri, kati kati kuna chupa zingine ndogo ndogo zikona vitu ndani , tena kando kidogo kuna karatasi imefungwa .

Hapa tunaona daktari mwenye amekaa upande mmoja na mgonjwa mwenye amekaa upande mwingine. Katikati yao kuna mashini kubwa yenye imetoka kwa yule mama ni kama anaonekana kua anaangaliwa macho na huyu daktari. Vile tunavyoangalia ameekelea macho yake karibu na ile mashini.

Hapa watu wanapanga laini. Kuna mtungi mingi zenye zimewekwa kwa laini. Kuna mfereji ya maji kando inatoka kwa nyumba yenye imefunguliwa dirisha wazi. Kuna watu waliokando, wanaonekana kufurahia kupiga picha viongozi hao wenye wamekaribia karibu na mtungi.

Daktari anayeonekana kwa hili picha alivyokuwa vile ako amevalia, tunaona ameshikilia mgonjwa, mgonjwa naye kuna vitu kuna vitu amewekewa kwa mdomo, kuna ma pipe zimewekwa kwa mdomo yake, anaonekana hapa ako kwa mahali kwa nyumba ya watu mahututi sana, vile unavyoangalia mashini zilizo ukuta.

Naona mtu ambaye amevalia, amefunika kila mahali, tena tunaona kwa mgongo wake kuna mtungi, amesimama kwa shamba, kwa mkono yake tunaona kuna paipu yenye inatoa dawa, ni kama ananyunyizia mimea dawa.

Watu wawili wanaonekana hapa kila mmoja wao akiwa ameshikilia gesi kubwa kubwa. Nje tunaona kuna lori imesimama nje. Kuna gesi zilizobaki mbili kwa hilo lori.

Tumeonyeshwa wamama wawili, mmoja amekuwa ameshika kipaza sauti ni kama kuna kitu anataka kusema kwa sauti, tena tunaona mwingine tu ameshikilia ameeka leo kwa shingo yake, mbali kidogo kuna mama mmoja pia amesimama akiangalia hao wamama wawili.

Kuna watu wawili. Mmoja akiwa ni daktari kuna vitu ameshikilia. Mbali kidogo tunaona mashine zilizokaribu. Kuna mwingine ameonekana kichwa peke yake. Tunaona ni mgonjwa. Daktari anaonekana kuwa ni kama ameshikilia mdomo yake kufungua kuikagua meno yake.

Kuna watu ambao wamekaa, kuna watoto, kuna wamama, kuna vijana, kuna wazee. Kwa hapa kuna wenye wamekaa, kuna manyumba. Tunaona tena kuna ni kama kuna nyumba imechomeka, kuna vibati ziko chini. Kwa hizo vibati zimekaa kuwa zimechomeka. Kuna nyumba yenye imeharibika hapa ama kuna nini vile tunavyoona watu wamesimama ni kama kuna kitu wanaangalia.

Tunaona mafuriko ya maji mingi sana, kuna watu ambao wanaenda wengine wakikuja, na tunaona wanajaribu kutembelea hili maji imejaa kwa barabara, mbele kidogo tunaona kuna watu ambao wamesimama wakiangalia.

Hili meza tunaona kuna sindano . Hii sindano tunaona tayari ni kama Iko na sawa ndani yake. Hapa mbele kidogo tunaona kuna dawa za kumeza. Tena kuna chupa la dawa limeandikwa measles rubella mumps, na chupa zingine zinafanana na hili zinaonekana kando.

Hapa tunaona watu watatu, mwingine hajaonekana vizuri ako mbali, wengine wawili ambao wameonekana, mwingine akiwa amekaa, tena kuna mwenye amesimama kando yake ni kama anampea chanjo kwa huyo mwenye amekaa kwa mkono.

Tunaonekana kwa huyu picha ameonekana amefunga kichwa yake na kofia. Ni huyu mtoto ambaye ako hapa tunaonyesha mtoto ambaye ako nursery na huyu mama anajaribu kumbadilishia nguo tunaona ameshika huyu mtoto ni kama anataka kubadilishia nguo.

Tumepewa chupa iliyofunikwa, chupa lenyewe inaonekana ni chupa la dawa, chupa hii iko na maandishi mingi yenye haionekani, ni kidogo ya juu tu ndo zinazoonekana imeandikwa Bali Jam.

Watu wawili walio hapa, mama na kijana. Mama amevaa nguo nyeupe inaweza kuwa ni daktari, wamekaa, kuna kando kidogo kuna vitu ya watu ambao ni walemavu, huyu anaonekana kuwa anapewa mazoezi, kuna mahali inaweza kuwa ni shida vile tunavyoona kando kuna wheelchair .

Kuna daktari, daktari amesimama, kuna mgonjwa ambaye amekaa, amepeana mkono wake. Daktari ameinama karibu na huyo mgonjwa akiwa ameshika mkono yake. Kwa mkono wa daktari tunaona ameshika sindano ni kama anapea mgonjwa chanjo.

Mama amelala kwa kitanda anaonyeshwa kichwa yake vile imemulikwa, kamefugua mdomo yake Kuna kitu imeingishwa kwa mdomo yake na mwingine ambaye amekaa karibu na yeye.

Wamama wawili na mtoto mmoja kwa hii picha, mama mwenye amekaa ameshika mtoto, mama mwenye ameinama karibu na mtoto amefungua mdomo ya mtoto kwa mkono ingine ameshika dawa anaonekana kuweka hilo dawa kwa mdomo ya huyu mtoto.

Tunaona maji iliyofurika iliyojaa kila mahali. Tunaona maji mengi sana. Kando yake kidogo tunaona kuna tent , kuna nyumba zilizokando zimeingiliwa na maji. Tunaona hizi maji zimeenda hadi ndani ya nyumba. Tunaona karibu inabeba ama imebeba hii tent yenye ilikuwa kando yake.

Sisi aliye karibu ameshika sindano kwa mkono mmoja, kwa mkono mwingine ameshika chupa la dawa anaonekana kutoa dawa kutoka kwa hilo chupa akiweka kwa sindano. Mbali kidogo kuna watu wenye wanaongea, kuna watu wengi sana, kuna wenye wanatembea, tunaona ni kama kuna kitu wanaongelelea.

Watu watatu ambao wanaoenkana kwa hili picha, wawili wakiwa wamevalia nguo nyeupe, moja akiwa amevalia nguo ya serikali ya askari ya Kenya, tena tunaona kuna mtungi za maji zenye imeekelewa kando, tena inaonekana ni zile za kuosha mkono.

Hapa tunaona mimea, kuna mimea kwa hili shamba, kuna baba mmoja amevalia nguo, amefunika kila mahali kwa mgongo yake amebeba mtungi la dawa kwa mkono ingine ameshika pipe ni kama ananunyizia dawa hili mimea.

Watu watatu wenye wako kwa hili pich, myu mmoja amekaa chini, wawili wakiwa wamesimama mmoja akiwa ako na mashine amekaribia yule mwingine. Hawa waili ambao wamesimama wanaonekana kuwa wamejifunika vizuri. Kuna kiti iliyo na begi kwa juu yake.

Kusi, Daktari wawili wanaonekana hapa. Wanaonekana kuwa ni kama kuna mashine iliyo juu ya meza, ni kama wanajadiliana, wameangalia. Mwingine ameiwekeleya mkono yake. Kando kidogo kuna mtu ambaye amekaa, ana pia anamwangalia hapo chini ya meza. Kando nyuma ya Daktari mmoja kuna mwenye amevalia nguo yake nyekundu pia.

Naona mama moja ambaye amelazwa kwa kitanda akiwa amefungua mdomo yake wazi, tena tunaona wauguzi wawili na upande mwingine na upande mwingine ,wanaonekana kama wanaingalia mdomo ya huyu mama ambaye amelala.

Watu hapa, ninaona kuna wenye wamekaa na kuna wenye wamesimama. Kuna mzee mmoja amesimama amekaa mbali na huko ni watu watatu wamekaa, wazee wawili na mama mmoja. Kuna wenye wamesimama. Kuna mwenye amesimama na mwenye ameketi. Mwenye ameketi kwa upande mwingine tunaona ni kwamba kuna kitabu anapitia akiwa ameshika kalamu.

Naona watu ambao wamevalia sare moja, wamefunika mdomo zao. Tena tunaona kwa hili mifereji juu yake kuna sabuni zenye zimefanana pia. Tena tunaona watu walio hapa wakiosha mkono zao kutoka kwa hili mfereji.

Kuna mtu mmoja ameonyeshwa picha lake vizuri, tena kuna mkono iliyo tokea kwa hizi mkono anaonekana kumpea mtu ambaye ameeka chanjo, ameidunga mkono yake, huyu mtu ambaye ameshika mgongo yake pia amefunika pua ,amefunga pia macho.

Hapa tunaona chupa mingi za aina kadhalika. Hizi machupa zinaonekana kua zimefungwa vizuri. Tena zinaonekana kua na vitu ndani. Kuna machupa kubwa, kuna ndogo na tena ni machupa zenye hazifanani. Kuna vitu zimeanikwa kwa ukuta. Tena tunaona ni vitu kama dawa, tunaona ni vitu tofauti.

Chupa Kuna chupa yenye iko kwa hii meza, chupa yeyote hazifanani Kuna maandiko zimeandikwa kwa Kila chupa Kuna yenye imeandikwa danger Kuna yenye imeandikwa lioko Kuna yenye imeandikwa nzakameni.

Kuhusu vile tunavyoiona muuguzi ambaye amesimama Kuna mwingine amesimama, upande mwingine anaonekana kuwa Kuna vitu anayeitoa, upande mwingine tunaona kuwa ameingiza mkono yake mbili ndani ni kama Kuna vitu amaye anatoa ndani.

Mama anaonekana kwa hili picha. Anaonekana ni mama amejifunika kuanzia kichwa. Tena tunaona hapa kuna miti zimekauka. Tunaona tena ni kama kuna wanyama wamekufa hapo kila mahali. Tena tunaona nyasi ama kila kitu imekaa kukauka.

Kuna watu wanaoonekana kwa picha hili. Kuna watu waliovalua t-shirt yenye inafanana. Tena tunaona kuna karatasi imewekwa hapo imeandikwa Kenya HIV/AIDS business council with all protection . Tena tunaona kuna watu wanakaa kuongelesha, tunaona watu wengi, kuna meza, kuna vitu zilizo kwa meza.

Wamama watatu wanaonekana kwa hili picha, mmoja anaonekana akikaa na kuangalia kuna wamama wawili wamekaa wakiwa wote wawili waneshikilia watoto, na wamefanana wamevalishwa kufanana na wamekaa kwa vidio wakiwa wamezaliwa tu.

Hii meza ikona dawa. Kuna chupa imefunguliwa. Ndani ya hili chupa ni dawa nyekundu yenye imemwagwa kwa meza. Kando kidogo kuna karatasi. Inaonekana hiyo ni ya kupima ama ni ya karatasi ya yenye ilikuwa ndani ya ile dawa.

Hapa kuna wamama ambao wamekaa chini. Mwenye karibu sana anaonekana ameshika mtoto. Mtoto amempeana mguu yake ya mtoto. Mwenye kuna daktari ameinama karibu na mtoto, kwa mkono ingine ameshika sindano. Anaonekana kuwa anataka kumdunga mguu ya huyu mtoto. Nyuma ya huyu tunaona tena kuna madaktari wawili wamesimama.

wawili wako hapa, mmoja akiwa amekaa, amepeana mkono wake. Tena mwenye amesimama, ameinama, ameshikilia mkono wa huyo mwenye amekaa anaonekana kuwa anampa huyo mtu chanjo.

Inaonyesha mtoto ambaye ako nursery vile tunavyoona mahali ako amewekewa kwa nursery .Tena tunaona kando kidogo tunaona daktari ni kama anaskia moyo wa mtoto. Kuna mashine ambaye ameweka kwa maskio yake na akachukua akaweka kwa mtoto.

Mkono imefunikwa na glovu. Kwa hii mkono kuna chupa. Chupa hili inaonekana kuwa ni chupa la dawa imeandikwa " MMR measle mumps and rubela virus vaccine". Tena kuna sindano imeshikwa karibu na hili chupa la dawa.

Watu watatu wako hapa. Watu watatu, wawili wakiwa ni daktari, mtu mmoja akiwa ni mgonjwa amelala. Kuna pipu ambazo zimetoka kwa hili darakilishi zikielekea kwa mgonjwa mwenye amelala. Daktari mmoja akiwa karibu na mgonjwa, mwingine akiwa ni kama anafinya tarakilishi.

Mtu huyu ni kama kuna vitu anatoa ama kuna dawa ananyunyizia kwa hili nyumba, vile tunaona amejivaa vizuri, amefunika kila mahali, kwa mgongo wake kuna mtungi wa dawa na kwa mkono yake tunaona ameshika paipu ya kunyunyizia dawa.

Hapa tunaona ng'ombe ambayo anakaa kuwa amekufa inaonekana kuwa alikufa njaa vile tunaona hili ng'ombe vile imekonda ,tena kuna watu wawili ambao wanatembea wanatoka mahali hili ng'ombe ilikuwa wanatembea kuelekea upande mwingine , tunaona hapa inakaa kuwa ni mahali na imekauka sana vile tunavyoangalia hakuna nyasi hakuna kitu yeyote , tunaona to ni mawe.

Wanaoonekana hapa ni watu ambao kuna kitu, kuna sare, kuna jaketi ambayo wamevalia yenye imefanana tena wako na bagi zenye zimefanana ya rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa kuna mmoja alio mbele yao ni kama kuna kitu anawaelezea waliosimama.

Hapa tunaona mtoto ambae nikama anasaidiwa kuosha mkono. Vile tunavyoona kuna mtu mmoja anajaribu kumpea huyu mtoto sabuni. Kando yao kidogo kuna toto ama tunaona mfereji ya maji.

Hapa kuna mama wawili ambao wanaonekana kuwa kuna kitu wanaongelesheana. Mama mmoja, tukiwa tunaona ameshika kitu ya meno, hio ni kuonyesha huyu mwingine anaonekana kuwa nikama kuna kitu anamwonyesha. Kwa meza nayo tunaona imejaa vitu ya hospitali.

Chupa hili linaloionyesha hapa ni chupa linaloonekana ni chupa la dawa limeandikwa, kuna dawa linaonekana ndani, nje Kuna maandiko imeandikwa kwa hili chupa "country life easy iron".

Hapa tunaona ardhi yenye imekaa kukauka sana vile tunaona na hakuna kitu kwenye inaonekana kuwa iko na uai vile tunavyoiona, tunaona mawe, tunaona miti zilizokauka, tunaona tena kando kidogo Kuna nyasi kidogo yenye zimekauka.

Nyumba kuna maji imefurika hapa nje, tena tunaona ni kama kuna nyumba zimebomoka, inayoonekana kuwa ni kama imebebwa na maji, kando kidogo kuna nyumba tu ya mabati imesimama na juu kidogo kuna nyumba ya matofali.

Hapa tunaona kuna mama amesimama, anaangalia chini. Chini kuna mtoto ambaye ameshikiliwa mdomo yake, amelala. daktari pia, tunaona daktari mwenye ameinama. Anaonekana kuwa kuna vitu anafinyilia kwa mdomo ya huyu mtoto.

Watu wanao simama hapa. Tunaona watu huku wenye wanasimama. Tunaona kuna daktari, kuna mama mmoja, wawili wamesi kando. Tena kuna mwingine amelazwa kwa hili kitanda linaonekana kua ni kitanda la watu wagonjwa.

Hapa kwa hili meza kuna chupa iko na kifuniko ya nyekundu. Hili chupa inaonekana kuwa ni la dawa, hili imeandikwa hapo MMR Vaccine Measles Mumps Rubella Live Virus . Kando kidogo kuna sindano imewekelewa juu ya meza pia.

Hapo tu kuna wamama wawili, mmoja akiwa amekaa kwenye kiti mwingine akiwa ameinama karibu na sanduku ni kama anatoa dawa, mama aliyekaa kwa kiti tunaona anashikilia mtoto tena tunaona amejieka vitu mingi sana na anaonekana kama ni maasai. Huyu daktari ni kama kuna vitu anatoa kwa hilo sanduku.

Hapa imenyesha mvua mingi. Kuna mafuriko ya maji. Watu wanajaribu kutembelea hii maji. Tunaona kando kuna lori imeanguka, tunaona tena, mbele tena tunaona kuna lori pia imeanguka yenye imefanana na lori iliyoanguka karibu.

Toka hapa, watu watatu wakiwa wamevalia nguo yenye inafanana, wamefunika kichwa, wamefunika mdomo yao. Wengine pia wamefunika kichwa na mdomo yao, lakini wamevaa nguo tofauti. Tunaona kuwa hapa ni operesheni ndiyo tunaona vitu zenye zimewekwa hapo juu ya kitanda na meza.

Tunaonekana tu mkono hapa yenye mkono yenye imefunikwa. Kwa hili mkono iko na chupa la dawa, inaonekana ni chupa la dawa. Chupa hili iko na maandiko ya vaccine . Tena kwa hili mkono iko na sindano yenye inaonekana ya kuwekelea dawa.

Hapa tunaona kuna mama amekaa kwa kiti, kuna mashine ameishika kwa mkononi mwake, tena kando yake kidogo kuna mama mwingine amekaa anaonekana kufanya kazi sawa na mama mwenye ako karibu kando kwa meza tunaona hapo wameweka maski mingi sana. Hapa inaonekana kua wanaitengeneza hizi mask vile tunanyo iona akiingiza mask moja kwa mashine.

Hapo Kuna mkono mbili ambayo inaonekana imeshika. Mkono ingine inaonekana ya mtu mkubwa na mkono ingine inaonekana ya mtoto mdogo , tunaona huyu anajaribu kuiweka rangi kwa Ile mkono ya mtoto.

Kwa hili meza tunaona kuna mtu. Mama moja amekaa upande mwingine na upande mwingine wa meza kuna mzee amekaa. Kando kidogo tunaona kuna chupa. Tena tunaona kwa huyu mama amekaa upande mwingine kuna faili anapitia ameshika kalamu kwa mkono ingine. Kwa nguo yake imeandikwa KAV

Watu wawili, mmoja akiwa ni daktari mwingine akiwa ni mgonjwa. Tunaona daktari amevalia nguo yake nyeupe. Tena tunaona kuna mashine. Inaonekana kuwa ni kama anaona macho ya huyo mgonjwa. Tunaona kuna mashine anaangalia na huyo mwingine tunaona amewekelea macho yake kwa ile mashine.

Kuna mtu ambaye amekaa chini, kuna mwingine amesimama, ambaye amekaa tunaona ameangalia juu akiwa amefungua mdomo wake wazi. Ambaye amesimama anaonekana kuwa ni daktari, kuna kitu ambayo ameekelea kichwa yake, tena kwa mkono ingine kuna kitu ameshikilia iko na damu na kwa mkono ingine ameshikilia kitu kama kijiko pia yenye iko na damu.

Hapa kuna watu wengi kuna wenye wamesimama juu ya ghorofa iliyokaa kuporomoka chini yake kando kidogo tunaona kuna watu ambao wanaangalia chini ya hiyo ghorofa ghrofa yenye imeporomoka nikama kuna kitu wanatafta na mbele kidogo tunaona kuna watu ambao wanaonekana kutoa hizo mawe.

Chumba tunaona sasa hakuna mtu, juu sana tunaona kuna televiseni linayoonyesha, chini kwa mbao ama wa hili ukuta imeandikwa, kuna meno imechorwa na imeandikwa dental care .

Kuna chupa tofauti kuna ndogo na zingine ni kubwa kwa hili chupa inaonekana kuna chupa ya dawa viletulivyo onyeshwa tena kuna maandiko tofauti zilizo aandikwa kwa chupa hili, moja imeandikwa danger ,ingine imeandikwa lioki, ingine imeandikwa nzengambi.

Hapa kuna nyumba inayo imechangwa hapo kando mbali kidogo. Tunaona hii nyumba kidogo iko na mlango mbili. Inaonekana kuwa ni juu vile tunaiona paipu zilizotokea juu. Kando yake kidogo tunaona kuna mtungi ya maji iliyowekelewa kando yake.

Hapa tunaona Kuna mama ambaye Kuna vitu anajaribu kuishikilia huyu mama ambaye anajaribu kushikilia anakaa kuwa ni nguo za mtoto, kando yake tunaona kuna mama ambaye amekaa na ameshikilia mtoto mdogo akiangalia huyu mama mwingine.

Hapa tunaona daktari, muuguzi akiwa anampea mtoto mmoja chanjo. Mama nae ameshikilia mtoto na kuishikilia mkono wake ili apewe dawa. Kando yake tunaona kuna vitu za hospitali, tunaona kuna dawa zilizo kwa ndoo. Tena tunaona, kando yake tunaona tena kuna makaratasi zimeekwa kwa ukuta.

Mama ambaye ako na mama wawili, mmoja akiwa ameshikilia mtoto na mtu ambaye anaonekana kuwa amefungua mdomo wa mtoto huyo ni kama anamwekelea dawa. Kando yake kidogo kuna afisa wa serikali, amevalia sare za serikali. Tena kuna kando yake kidogo kuna mtu amesimama.

Meza ilionekana ni meza yenye tunaona imejaa chupa mingi za aina aina, chupa kubwa chupa ndogo, kuna kikombe pia. Kando kidogo tunaona kuna kiti juu ya hiyo kiti tunaona kuna makaratasi mingi juu yake.

Hapa tunaonyeshwa nyumba yenye inakaa kua imeboromoka, nyumba hii inaonekana kua nikama imeharibika imeboromoka kando. Kando kidogo kuna nyumba tu ikona stima tu iko sawa, tunaona tena kuna mtoto ameinua juu mkono yake mmoja ameshikilia kwa mkono ingine , tena tunaona kua hapa kuna mawe tu kila mahali .

Hapa tunaona wamama wawili ambao wamekaa kwa kitanda. Mmoja akiwa ameshika kitabu na anaonekana kuwa kuna kitu anaonyesha huyo mama mwingine. Tena tunaona kwa meza kuna kompyuta, kwa ukuta tunaona kuna nguo zimewekelewa kwa hiyo ukuta, chini yake kidogo tunaona kuna basketi.

Kuna mtu mmoja ambae

Gari inakaa kuwa ni yenye imepata ajali ni gari yenye inaonekana kuwa imeharibika kabisa. Watu wamesimama kando kando ya hili gari .Tena tunaona kando kidogo kuna lori imeandikwa petroleum hiyo bado inasimama pia .

Hapa tunaona mfurogo wa maji. Inaonekana kua imenyesha sanaa. Tunaona kuna gari moja inajaribu kuenda kwa hili. Anajaribu kuenda kwa mbio. Tena tunaona kuna mbali kidogo tunaona kuna gari lingine, tunaona miti tena tunaona manyumba karibu na hizi miti. Na tena tunaona kuna kitu imejengwa kando yake.

Watu wawili ambao wamevalia nguo yenye ni sawa, wamejifunika kila mahali, wameshika mtungi mmoja wote wawili yenye ni mtungi nyekundu, kwa hiyo mtungi imeandikwa hatari, kuna mtungi pia iko chini, tunaona kwa hizi kuna mapaipu zenye zinatoka kwa tanki zilizo kando.

Kuna watu ambao tunaona wameelekea wameona upande mmoja. Kuna pikipiki. Tena kando kidogo tunaona kuna moshi kubwa sana. Kuna kitu imechomeka. Tunaona kitu kama lori. Tena tunaona kitu kama gari. Ni kama kuna gari imeanguka na imetoa moshi imechomeka. Kuna moto yenye inatoka pia hapo.

Kuna maji. Kuna mti iliyoanguka karibu na maji. Hapa inaonekana ni mahali imeporomoka. Juu kidogo ni watu ambao wanaona kutazama. Tunaona wapiga picha ambao wamepanda juu wanataka kupiga picha ionekane vizuri.

Tunaona mtu ambaye amekaa karibu na meza yenye iko na kitambaa nyeupe, kando kidogo kuna daktari amesimama amevalia nguo yake nyeupe anaonekana ni kama kitu anamwelezea mtu ambaye amekaa karibu na yeye.

Mtu inayoonekana hapa inaonekana kuwa na vitu zimejaa ndani imefungwa vizuri kwa hili mtungi nje kuna maandiko zimeandikwa epilepsy medicine safi dawa kwa hili mtungi.

Tena inavyoonekana kwa hili picha, amefunika, ameshika, kuna mtungi nyuma yake yenye ameibeba kwa mgongo. Amefunika kila mahali, kichwa, mdomo, kila mahali. Hata hata mkono. Tena tunaona huyu mtu kwa mkono yake moja ameshikilia pipe yenye inaona kunyunyizia hizi mimea dawa. Kando kidogo kuna msitu.

Mfuruko mwingi sana ya maji, tunaona mfuruko maji mingi sana. Nyumba zenye ziko hapa tunaona ni maji imefikia, imeingia ndani ya hizi nyumba. Kando kidogo tunaona kuna matawi ya ndizi zimeonekana. Tena mbali sana tunaona kuna mtu ambaye anatembelea, anatembea, anaonekana maji imemfikia kwa kiuno.

Hapa tunaona mkono mwenye mkono Moja ambaye ameshikilia sindano Tena ameshikilia dawa, anaonekana kuwa ananyunyizia dawa kwa sindano Tena tunaona, chupa mbili za dawa zenye ziko kwa chupa, Tena tunaona paketi Moja yenye imeandikwa measles, mums and rubella virus vaccines.

wawili mwingine akiwa kwa bali kingine ya meza, mwingine akiwa kwa mahali kwingine. Wanaka ni kama mama wanajadiliana. Tena kwa meza tunaona kuna kuna chupa ya dawa imewekwa kwa meza. Kwa ukuta tunaona kuna vitu zimewekelewa kwa ukuta. Kuna maandiko, kuna karatasi zimewekwa hapo.

Tumeonyeshwa chupa nne ,Moja ikiwa Kuna mkono imeshikilia chupa moja, kando pia kunaonekana pia Kuna pakiti inayoonekana ni ya dawa Kwa hii chupa tunaona ni chupa zinazofanana imeandikwa single dose 0.5, measles, mumps, probela virus MnR Kwa pakiti pia imeandikwa kama ilivyo andikwa Kwa chupa

Mweenye wako hapa amevalia nguo yenye kufunika Kila mahali, Tena amefunika Kila mahali Tena mdomo uso yake ameshikilia kwa mkono wake ameshikilia mtungi yenye imechorwa hatari ama danger imechorwa hapo kwa hapo mitungi hizo mbili.

Wamama wawili kwa hili picha, mmoja akiwa amemshika mtoto, mwingine akiwa ameshika mdomo ya mtoto na inaonekana kuwa ni kama anampa dawa huyu mtoto. Mama ambaye amekaa tena kando yake kidogo, kuna mama ambaye amesimama, tena kando kidogo kuna baba ambaye ameinama.

Mtu anayeonekana kwa hili picha tunaona amevalia nguo ya traditional vile tunavyoiona kuna kitu ameshika mkononi mwake kuna kitu ameiekelea kando yake inaonekana kama kibuyu tena kando yake kidogo kuna kitu ameanika chini na kuna vitu zimeekelewa anaonekana kuwa anaongelesha hivi vitu.

Naona watu ambao wamesimama watatu wakiwa wanaonekana, kama ni maskari wamevalia sare za waskari wa Kenya, kila moja wao tunapo waona anashikilia karatasi hili.

Hapa tunaona mtu mgonjwa anaonekana kua amefungua mdomo yake. Kuna daktari wawili ambao wamejifunika vizuri. Tunaona wakiwa wanashughulikia. Kuna kitu wameingiza kwa mdomo yake. Mwingine akiwa anaimulikia mwingine. Kwa hapo tunaona kuna dawa tunaona kuna vitu zilizo kando inaonekana kua dawa na tena inaonekana kua huyu mtu anashughulikiwa meno.

Hapa, tunaona wamama wawili ambao wamekaa. Tena kando, mama mmoja tunaona amepeana mkono wake. Mkono wake tunaona Daktari pia ameinama karibu na mkono yake, anaonekana kuwa anampa chanjo. Kuna Daktari mwingine tunaona amesimama.

Huyu mwenye ameshika chupa ya dawa ndogo kwa mkono moja kwa mkono ingine ameshika sindano inaonekana kutoa dawa kutoka kwa hili chupa akiwekelea kwa hili sindano kando yake kuna dirisha imefunguliwa wasi.

Hapa tunaona wamama wawili ambao wanakaa kujadiliana moja akona mtoto mchanga mwingine aliye upende mwingine anaonekana ni daktari, amefaa barakoa kijimdomo kwa hii meza tena tunaona kuna chupa ya sabuni iliyowakwa katika ya meza na Kuna karatasi tena zilizo juu ya meza.

Huyu mwanaume mwenye amelala ameona juu. Tena kuna daktari mwenye ako kando yake. Ameka mkono yake moja juu. Daktari pia ameshika upande ya chini kwa mguu yake na upande ya goti kwa mguu yake.

Hapa tunaona daktari wawili wakiwa wameshikilia mgonjwa. Naye mgonjwa amelala kuona juu. Kuna mashini zinamulika kutoka juu. Kando kidogo kuna kitu kama tarakilishi. Mgonjwa pia anaonekana kama anaangaliwa Meno.

Hapa tunaona mtu ambaye ameinama. Ameinama kuna ndoo iliochini kuna tena kitu ya kuoshea ambayo ameshika kwa mkono ingine. Kwa hii nyumba kando kidogo kuna mchoro umeandikwa safe water always drink clean treated or boiled water .

Naona mtoto ambaye amekaa juu ya kitanda, mtoto huyu amepeana mkono daktari anaonekana kuwa kama anangalia mkono ya huyu mtoto, pia kando kuna kitanda yenye imetandikwa pia tunavyoona pia huyu ni.

Hapa tunaona kuna mama ambaye amelala chini, anakaa mama mjamzito. Amefungua tumbo yake wazi, kando kidogo tunaona kuna mama ameinama karibu na yeye ameshika tumbo yake ni kama anajaribu kuskia kitu.

Kandoko sana yenye iko juu ya hili meza, imesimama karibu na sindano yenye iko karibu na ile chupa. Tena hili chupa iko na maandishi ziliandikwa juu ya hili chupa. Imeandikwa single dose zero point five ml measles mumps rubella virus vaccine .

Kuna pakiti, kuna pakiti mbili zinaonekana, tena zinaonekana kuwa ni za dawa zenye zinafanana. Kando kidogo kuna chupa mbili ndogo, zinaonekana pia ni za dawa za kufanana. Na kando ya hizo chupa, tuna sindano.

Hapa tunaona watu wawili. mmoja amevalia nguo nyesusi, tena kuna wa tatu ana ambaye anaonekana kidogo, aliye kaitkati aliyevalia nguo nyeupe, wote waiwili wamefunga barakoa, aliye katikati amevalia barakoa, aliye katikati inaonekana kuna kitu yenye anaelezea hao wawili.

Hapa imenyesha sana, maji imefurika kila mahali. Tunaona kuna nyumba zilizo katikati ya hii maji. Kuna mbuzi, kuna watu ambao wako mbali kidogo wanajaribu kutembea. Karibu sana kuna mtoto mdogo amevalia nguo nyekundu pia anajaribu kutembea ameinua mguu yake moja, na tena mbele yake kuna mwanaume pia ambaye anate..

Hawa ni watu ambao wamejaa kwa hizi jahazi, ni jahazi tatu na watu wamejaa tena ni maji chafu, ni maji mingi tena sana. Kuna wenye wako upande mwingine wenye wamesimama. Tena mbele kuna jahazi zilizo hakuna mtu iliyo mbele kabisa ndo kuna mtu mwenye amesimama. Kando kuna nyumba zenye ziko kando kando.

Mgonjwa amelala kuona juu pia, amefungua mdomo wake wazi, tena daktari pia amefunika mdomo yake na mkono yake vizuri, ameshika kitu kama kalamu ameingiza kwa huyu mwenye amefungua mdomo ameonekana kuwa anaenda upande ya meno chini.

Mikono yenye tunaonyeshwa hapa imeshika chupa ndogo sana na kuna sindano imeingizwa ndani ya hili chupa. Naonekana kutoa dawa kutoka kwa hili chupa kielekea kwa sindano. Imeandikwa MMR vaccine. Tena kuna maandikwa hazijaonekana vizuri.

Hapa Kwa hili meza Kuna dawa Kwa hapa kiti kunadawa ziliso tolewa kwa pakiti tumepewa dawa mbili tena Kwa hii pakiti imeandikwa respadol taplet 4mg .